Ni huduma ya usambazaji wa umeme, katika sehemu mbalimbali, ikitumia vyombo maalumu kwa ajili ya kusambaza huduma hiyo.

Ni sehemu maalumu kwa ajili ya uzalishaji wa umeme, na kuusambaza katika sehemu tofauti tofauti kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Ni aina ya utoaji huduma ya usambazaji wa umeme kwa njia ya kisasa, ambayo humsaidia mwananchi kupata umeme katika njia sahihi na salama katika maisha yake.

Ni aina ya usambazaji wa umeme ukihusisha nguzo pamoja na nyaya, kwa ajili ya kufikisha huduma sehemu mbalimbali.

Ni usambazaji wa umeme katika sehemu mbalimbali, hii husaididia kusambaza umeme na kupeleka sehemu za mbali zaidi.

Mwanamama akijaribu kuvuka barabara, katika sehemu ya alama za barabara ambayo ni pundamilia, inayomsaidia mtu kuvuka kwa usalama zaidi.

Ni aina ya njia ambayo inaitwa barabara, husaidia katika usafirishaji, ambapo watu wengi hutumia kwa ajili ya kusafiri katika sehemu mbalimbali kwa kutumia vyombo vya moto kama vile magari na pikipiki.

Ni utengenezaji wa barabara unaofanywa na chombo maalumu kwa ajili ya kuifanya barabara hiyo iwe imara zaidi na kutumika kwa muda mrefu.

Ni chombo maalumu kwa ajili ya usafirishaji wa abiria, mizigo. Hiki chombo huitwa garimoshi, matairi yake na barabara huwa ni aina ya chuma.

Ni machuma chakavu aina ya mabomba, ambayo yanaonyesha yameshatumika kwa mda mrefu sana, yakiwa yametupwa hapo, ni kama uchafu au yamewekwa yakiwa hamna sehemu ya kupeleka au kutumika tena.

Utunzaji wa mazingira unao fanywa na watu wa nne wakiwa wanakusanya takataka na kuziweka katika mfuko maalumu, kwa ajili ya kuzuia takataka hizo zisisambae kwa haraka.

Ni aina ya ukusanyaji wa takataka katika mitaa, ambapo husaidia kupunguza takataka mitaani, ukusanyaji huo uhusisha magari makubwa na watu ambao hupakiza takataka hizo kwenye hilo gari.

Ni kifaa maalumu aina ya plastiki, ambacho kina rangi nyekundu na kuchorwa picha. Ikionesha kama hiki kifaa, ni kwa ajili yakuwekea uchafu.

Ni aina ya utunzaji wa takataka katika sehemu ya hospitali, ambapo inamuhusisha mtu au mfanyakazi akikusanya takataka huko na kuja kuziweka katika sehemu maalum ambazo kwenye madumu ya kuhifadhia takataka.

Ni sehemu iliyokuwa chafu zaidi, ambapo inaonyesha jinsi gani uchafu ulivyotuama au uchafu uliyochukuliwa na maji.

Ni aina ya kikapu cha plastiki chenye rangi ya bluu, pamoja na matundu madogomadogo yanayo kizunguka kikapu hicho. Kikapu hicho ni kwa ajili ya kutunza takataka zisizagae.

Ni sehemu maalumu ya utunzaji wa uchafu, ikiwa imejengewa vizuri kwaajili ya kutunza uchafu huo mavi kinyesi.

Ni aina ya ukusanyaji wa takataka unaofanyika mtaani kwa ajili ya kuzuia uchafuzi wa mazingira, na zoezi hilo likifanywa na watu watano, wakizikusanya takataka hizo na kuzipakia kwenye gari maalamu kwa ajili ya kuzipeleka katika sehemu husika ya uhifadhi wa takataka.

Ni usambazaji wa maji unaosaidia kufikisha maji sehemu ambazo ufikaji wake wa maji ni ngumu sana au upatikanaji wake wa maji safi ni ngumu sana.

Ni gari maalumu kwa ajili ya usambazaji wa maji. Gari hili hutumika kubeba maji kutoka sehemu moja kupeleka sehemu nyingine, kwa ajili ya kutoa huduma ya maji katika sehemu ambayo ni ngumu kwa upatikanaji wa maji.

Ni gari maalumu kwa ajili ya ubebaji wa maji na kusambaza mtaani, hii njia hutumika kwa ajili ya kusambaza maji sehemu ambazo, upatikanaji wa maji ni mgumu sana.